Bango hili linahimiza kuhifadhi misitu kwa kuonyesha umuhimu wa misitu kama chanzo cha maji, chakula na makazi ya wanyama. Inasema kwamba pia misitu huzuia mmomonyoko, magonjwa na moto, inashauri kupanda miti na kutumia nishati rafiki kwa mazingira ili kulinda mazingira yetu na mustakabali wa dunia.

Hiki ni kitabu kiitwacho Health ,Safety and Manners Reader 2 toleo la tatu. Hiki ni kitabu cha watoto, kinachofuindisha kuhusu afya, usalama na maadili mema. Imechapishwa na beka book kwenye mfululizo wa vitabu vya afya. Kitabu hiki hutumika sana katika shule za msingi, kufundisha tabia njema, usafi wa mwili na jinsi ya kujilinda na kuwatunza wengine.

Mtu huyu anazungumza kwenye mkutano wa kise mtu huyu amevaa suti ya buluu na amebeba kipaza sauti mkononi mwake nyuma yake kuna bango lenye maneno yanayosema empowerment and engagement in potential of children .Bango hili lina nembo na alama za mashirika mbalimbali kama vile Unicef, Kicd na kadhalika.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa ratiba ya kuogelea yatakayo fanyika tarehe kumi na nne machi, mwaka wa elfu mbili na shirini na tano, katika bwawa la usiu, ajenda ni katika tukio la mashindano, zawadi, shughuli za burudani, wajibu wa wahusika, muda wa kwanza na kumaliza ghalfa yenyewe.

Mwanamke huyu amekaa kwenye benchi la mazoezi ya nguvu akiwa amevaa fulana ya rangi nyekundu, na suruali ya rangi nyeusi. Yeye pia ana glavu za mazoezi mikononi na viatu vya michezo vya rangi nyekundu. Nyuma kuna vifaa vya mazoezi ya nguvu ikiwemo barabara yenye magunia ya mawe, yanayotumika katika kuinua uzito.